Hapo ndipo vile naoona ni shambani lina mandizi. Yaani wanasemanga ndizi huimarisha afya ya moyo zingine zinasemanga zina potassium yaani watu wanasemanga vitu mingi.

Hapo ndipo vile naona ndizi, yani watu wengi wanasemanga ndizi zikona potassium wengine wanasema kuimarisha afya ya moyo yani ziko protini tukisema vingine vyambo.

Hayo ni ndizi, zina Potassium madini yanazo saidia kupunguza shinikizo la damu na kuimarisha afya za moyo ili mtu akuwe na subira zingine zinazo patikana kwa moyoni.

Hapo ndipo naona kijana ako na shambani, anashika hivi ndizi, ili alikuwa anahitaji akule. Baada ya hiyo, ameingia na picha.

Ndizi ziko nyingi sana na zinasaidia kuponya magonjwa ya moyo na pia zina potassium.

Hizi ni ndizi. Ndizi huwa zinakuwa huimarisha afya za moyo. Zingine wanasemaga zikona potassium yaani ndizi ni mazuri sana kuliko chakula ingine.

Hapo ndipo naona kampuni inaitwa Destiny Dairies, ni kampuni yenye inatoanga maziwa na wana watu wana struggle kupata hiyo.

Mahindi ni zao la chakula linalolimwa sana katika sehemu nyingi za dunia hasa ziwe za Afrika ama mahali mengine popote zinaeza kuwa zinatoka.

Kwa hayo machache, hizi naona ni ndizi, zina potassium madini yanayosaidia kupunguza shiniko la damu na kuimarisha afya ya moyo.

Mama ameenda shamba zake, yaani anaangalia vile zinaendelea. Ameona ndizi zimeiva yaani hizi ujue akona faida zake yaani wanasemaga huimarisha afya za moyo.

Kwa hayo machache naona wameleta ndizi, yaani ukiona ndizi wakiwa hivi, bei yake itakuwa rahisi sana ili watu wakule sana. Ndizi inasaidia kwa kuimarisha afya ya moyo.

Pengine hapo tunaeza sema tunaona ndizi yenye tunakula chakula au tunatumia vipango vingine.

Hapo unaona ndizi ziko nyingi sana, yaani bei yao ni bei nafuu kuimarisha afya ya umoja. Zinapotasha ndizi, zinasaidia kupunguza shiniko la damu na kuimarisha afya zingine za mwili.

Hapo ndipo tunaona daktari anachanganya na dawa ili anatayarisha mgonjwa apate dawa mzuri asikie vizuri vile tuonapo.

Kwa hayo machache naona ndizi, yaani kuimarisha afya ya moyo, wengine sasa wanasemanga zina potassium zingine wanasemanga inaimarisha afya ya mwili nzima.

Hapo ndipo vile naona ni shambani iliyolimwa na ndizi, ndizi naye imeiva hadi iko karibu kuchukua, ndizi huimarisha afya ya moyo na zingine.

Ndizi zina potassium madini yanayosaidia kupunguza shinikizo la damu na kuimarisha afya ya moyo ya mtu apate vitu mingi.

Amefungwa mahali ngombe wanakula nyasi ili asiteseke wapite ama watu wamsumbue.

Kwa hayo machache leo wameleta soko kwa ndizi mingi sana ili wengine wanasemanga kuimarisha afya ya moyo zile ingine zinasemanga zina potassium . Yanasaidia kupunguza shinikizo la damu na kuimarisha afya ya mwili.

Hapo naona mama amekuja shamba lake ili aone kama kuna shida yoyote ama atengeneze vizuri ili apate matunda haraka haraka.

Hayo machache naona soko leo wameeka ndizi wengi sana, ukiona hivi yaani bei ya kuchukua ndizi itakuwa rahisi sana ili watu wakule vizuri na washibe kukula ndizi.

Hayo machache naona ndizi, ile ya kusaidia vitu mingi inayohitaji inavyo hitaji.

Hapa ndipo ndizi wanasemaga hupunguza shinikizo la damu na kuimarisha afya ya moyo vile wanasemaga madaktari wetu.

Ndizi ziko na faida mingi zingine zinasemanga huimarisha afya ya moyo, zina potassium madini, huimarisha afya za zingine.

Hapo ndipo tena naona ndizi ili wameleta nyingi sana. Kwa hayo machache tunasemanga ndizi huimarisha afya ya moyo. Zingine zinasemanga zina potassium . Kwa hayo mengi ndizi ni mazuri sana kwa kula binadamu.

Kwa hayo machache hayo ni ndizi kuimarisha afya za moyo zina potassium kupunguza shiniko la damu na kuimarisha afya zingine za mwili.

Hayo machache hapo ni shambani. Yaani mtu ameweka masaa mengi ili apate faida kutokana ikitaka kufika.

Hayo machache, hiyo ni ndizi, huwa inakuwanga na vitu mingi sana yaani wanasemanga huimarisha afya ya moyo wengine wanasemanga zina potassium yanayosaidia kupunguza shiniko la damu kuimarisha afya zingine kwa mwili.

Hayo ni mahindi. Mahindi ni zao la chakula inaolilimwa sana sehemu nyingi za dunia kwa hasa Africa.

Hapo ndipo vile naona ndizi ziko nyingi sana ili watu wachukue wakule ama watengeneze na juisi ama wakule na chakula, yaani ndizi zinaingia kila mahali, kama wanahitaji kukula, wanahitaji kutengeneza juisi, wanahitaji kukula chakula kila kitu iko sawa.

Haya soko, naona vitu mingi kama ndizi, tomato, kitunguu na kitunguu saumu na vitu vingine mingi vya kuweka chakula ili chakula ikuwe vizuri sana.

Hii ndizi ni nzuri sana. Huimarisha afya ya moyo. Zingine zinasemaga zina potassium . Huwa mimi nasemaga yaani hadhi yake ni nzuri.

Ukulima ni shughuli ya kulima ardhi kupanda mimea na kufuga wanyama Kwa ajili ya chakula, biashara au matumizi mengi ya binadamu.